Katika sekta hii ya elimu, hasa mitandao ya kijamii ime faidi sana wanafunzi wengi ambao wanaingia kwenye mitandao hii nakusoma. Pia walimu huweza kufunza wanafunzi wao kupitia nenda hizi za kijamii na kuboresha ushirikiano wao na wanafunzi wao.

Teknolojia imesaidia pakubwa sana katika sekta hii ya elimu ambapo wanafunzi wengi hufurahia kusoma kupitia njia ya kisasa katika mitandao ya kijamii kwa kuwa kile mwananfunzi anachoona ni vigumu sana apate kusahau.

Elimu ya kisasa inayotumia njia ya kijidijitali kufundisha. Imeboresha uhusiano baina ya wa walimu na wanafunzi. Kwa hivi wanafunzi wanaweza kuelewa haraka.

Katika sekta ya elimu, teknolojia imechangia pakubwa katika ufanisi wa wanafunzi kupitia miundo ya kisasa ya elimu hasa mitandao ya kijamii ambapo wengi hujifunza na wakafunzana. Pia walimu huwafunza wanafunzi kupitia mitandao.

Elimu ya kisasa ina manufaa mengi sana hasa watoto wanaoaweza kupata huduma za mtandao wa kijamii wanaweza kupata na pale wanazungumzana pia wanaelimishana na hili limeboresha pia ule uhusiano kati ya watoto na walimu wao.

Katika sekta hii ya elimu uvumbuzi wa mtandao wa kijamii umesaidia pakubwa katika maendeleo ya elimu ile ambapo wanafunzi wengi hupatana kwenye mitandao hii wakiweza kuzungumzana kuhusu elimu yao pia walimu kuweza kufunza kupitia hii mitandao.

Kupitia teknolojia inayoendelea kufumbuliwa, walimu na wanafunzi wamenufaika zaidi hasa kupitia kwa mtandao wa kijamii ambapo elimu inaendelea kunoga; hivi wanafunzi wengi wanaendelea kupata tumaini na elimu hii.

Teknolojia imesaidia sana katika sekta ya elimu. Ambapo wanafunzi wengi huweza kusoma kupitia mitandao ya kijamii. Pia walimu huweza kuwafunza kupitia mitandao hio hio na pia imeboresha ule ushirikiano kati ya wanafunzi na walimu wao.

Sekta ya elimu imenufaika sana katika teknolojia inavyoendelea kukua, mfano mzuri ni hapo ambapo wanafunzi wengi wanasoma kupitia muundo huu na wanaeza kuelewa kwa urahisi na kwa haraka, kwa kuwa anachoona ni ngumu sana kuweza kukisahau.

Katika mandhari haya ya shule huenda chuo kikuu au shule ya juu, lango lake la kuingia ni kubwa ili kuwezesha watu wengi kuingia kwa pamoja na kutoka kwa pamoja bila msongamano. Pia ukiangalia ufundi wake, ni ufundi wa juu na bado mwangaza. Vioo vimewekwa vingi ili kuwezesha kuwa na mwangaza wa kutosha ndani yake.

Miundo mbinu katika sekta hii ya elimu imechangia pakubwa katika ufanisi wa elimu hasa wa jinsia ya kike ambapo wanajengewa nyumba zao za kulala mbali na zile za wanafunzi wa kiume. Hii linasaidia wengi katika masomo yao.

Kupitia miundo mbinu ya kisasa, sekta hii ya elimu imeweza kuendelezwa kwa ustarabu ambapo wanafunzi wanapewa uwezo wa kutumia mbinu zile ili kujiendeleza katika maisha yao ya kila siku na ili kuwaelimisha zaidi.

Haya ni madhari ya maabara katika mazingira ya shule ambapo utafiti huweza kufanyiwa. Twaona utaalum wa juu uliyotumika katika kuunda maabara haya sio kama ule wa awali ili kuweza kuwafurahisha wanafunzi sana hata wakifanya utafiti wao.

Hii ni ofisi ya sekta ya burudani ambapo mmoja anazawadiwa kwa utaalamu wake katika mchezo wa kandanda anapewa mpira na ukiangalia vizuri utaona kuna zawadi zingine zilizozawadiwa pia kwa ushindi.

Ukumbi huu unaonekana kuwa na viti vilivyopangwa kwa mpangilio wa wasafu na mistari, na huenda ni chuo kikuu au shule ya majuu. Inayoendeleza mafunzo, semina, au hafla rasmi. Kando kidogo kuna dirisha kubwa zinazoingiza mwangaza wa kutosha kutumika ndani, na bado kuna milango inayotumika kuingia na kutoka kwenye kumbi hili.

Mbinumiundo katika sekta hii elimu imesaidia wengi hata elimu ya hali ya juu hasa, ukiangalia muundo wake ni wakuvutia sana. Pia dirisha zake ni kubwa ili kuwezesha mwangaza mwingi kuingia ndani, kufikia kila mtu ili kuzuia kutumia mwangaza wakulipia.

Madhari haya ya mahabara ni picha mzuri sana ya jinsi muundo mbinu wa kisasa unavyotumika katika ujenzi wa mashule na hivi kuwapa motisha sana wale wanafunzi wanaotumia mahabara haya na kuweza kufanikiwa katika elimu yao.

Ufanisi katika sekta ya elimu hufuatia ujenzi wa au muundo mbinu ulio tumika katika ujenzi wa yale madarasa na wanafunzi huweza kujihudumia wanapopata muundo mbinu uliotumika ni wa hali ya juu.

Hapa ni katika shule ya upili ambapo vijana wanaonyesha na kukuza talanta zao katika mashindano ya mpira wa vikapu. Pia twaona wengine walioketi kando wakijionea, wakiburudika na bado wakisoma kupitia mpira huo.

Kwenye sekta hii ya elimu hasa shule za upili, watu wenye tamaduni tofauti huchangamana na kuelimishana kuhusu tamaduni hizo ili kuendeleza ule utamaduni wetu wa kiafrika.

Katika sekta ya elimu, michezo mingi imeendelea kuvumbuliwa ambapo wanafunzi hufurahia sana wakicheza michezo hii. Ila hawajui kuwa inaendeleza ubunifu wao katika maisha kwa jumla na hivi huweza kuwasaidia hata wanapomaliza masomo yao ya shule hizi za upili.

Masomo kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kimwili, kiakili au kisaikolojia yanafaa kuwa sawa na ya mwanafunzi ambaye ana uzima wa mwili ili kuhakikisha usawa kwa wanafunzi aina tofauti.

Ni vyema sana kuwapa wanafunzi walio na ulemavu wa kimwili, kiakili, kisaikoljia au matatizo mengine ya kimwili elimu bora kama inayopewa wale watoto wenye uzima na afya ya mwili.

Ni kitu cha maana sana kuwapa wanafunzi wenye ulemavu wa kimwili au saikolojia elimu inayopewa wanafunzi walio na uzima wa mwili ili kuboresha uhusiano wao na pia kuwaelimisha zaidi.

Ni jambo la maana sana kuwapa watoto wenye ulemavu wa kiakili, kimwili, kisaikolojia, kihisia nazo changamoto zingine za mwili kama kifafa uwezo wa kusoma na kupata uhuru kama watoto wale wengine.

Ni jambo muhimu sana kuwapa wanafunzi walio na ulemavu wa kimwili, kisaikolojia, kiakili au hata magonjwa mengine ya mwili elimu bora na pia ya kisasa kama wanafunzi wengine wenye uzima wa mwili wanaofurahia.

Ni vyema sana kuwapa watoto wetu walio na ulemavu wa kimwili, kiakili, kisaikolojia, wengine wakawa wana changamoto za kiafya, au kijinsia, elimu bora kama tunayowapa, wale wanafunzi walio na uzima wa mwili.

Ni vyema kuwapa wanafunzi ambao wana ulemavu wa kiakili, kisaikolojia, hisia au wenye matatizo ya kimwili kama msongamano wa mawazo na tatizo mengine ya mwili elimu bora kama tunayoipa wale wanafunzi walio na afya njema uzima wa mwili.

Katika sekta hii ya elimu, teknolojia inasaidia pakubwa katika ufanisi wa wanafunzi kutumia njia za kisasa za masomo na mafunzo pia kupitia mitandao ya kijamii ambapo walimu hufunza watoto wao kupitia njia hizi, au wanafunzi pia wakaenda kujifanyia uchunguzi kupitia njia hizi na wakaweza kuelewa kila ambacho hawaelewi.

Ni vyema kuwapa watoto walio na ulemavu wa kimwili, kiakili, kisaikolojia au hata kihisia elimu ya kuwasaidia kama watoto wale wengine ambao hawana matatizo ya kimwili, ili kuwawezesha kukua na uhuru kama watoto wengine.

Ni vyema pia kuwapa watoto wetu waliyo na shida za mwili kama kifafa, shida za kijinsia, ulemavu wa kimwili, kiakili au kisaikolojia, elimu kama ya wale watoto wanao uwezo wa kawaida.